Jukwaa ya kidijitali la e kujifunza imesaidia wanafunzi wengi kwani wanaweza kusoma kutumia tarakilishi kiteknolojia.

Mwanafunzi anatumia tarakilishi kusoma ili kumfanya awe mbunifu. Hii ni mojawapo ya jukwaa ya kidijitali na E-kujifunza.

Mfumo wa kidijitali na e-kujifunza humwezesha mwalimu kufunza wanafunzi wake hata wakiwa nyumbani.

Mfumo wa kidijitali na E kujifunza, imewawezesha wanafunzi wengi kuwa wabunifu, kwani wanaweza kutumia vifaa kiteknolojia wakiwa wachanga.

Wanafunzi wachanga wanajifunza moja kwa moja teknolojia. Hii inawasaidia na kuwakuza kuwa wabunifu katika masomo yao.

Bao la e-kujifunza na ya kidijitali imewasaidia wanafunzi wengi kwani wanaweza kutumia vifaa kama vile simu.

Mfumo wa kidijitali na e-kujifunza imewasaidia wanafunzi wengi kwa kukuza akili zao na kuwa wabunifu kwa yote wanayofanya.

Majukwa ya kujifunza ya kidijitali yanajumuisha anuwai ya nafasi za mkondoni, zana na mifumo iliyo undwa ili kutoa na kusimamia yaliyomo katika elimu.

Mfumo wa kidijitali na e-kujifunza imewasaidia wanafunzi wengi na kuweza kusoma kutoka kiwango kimoja hadi kingine.

Jukwaa ya kidijitali na e-kujifunza imechangia pakubwa mno na kusaidia wanafunzi wengi kwani wanaweza kusoma kiteknolojia.

Mfumo wa kidijitali na e-kujifunza imewawezesha wanafunzi wote, wa kike na wa kiume, kusoma kwa usawa nchini.

Jukwaa la kidijitali la e-kujifunza, imechangia pakubwa, kwani watu wanaweza kusoma hata wakiwa nyumbani bila wasiwasi.

Mwalimu anaweza kumfunza mwanafunzi wake kutumia kompyuta akiwa nyumbani. Hii ni mfumo mmoja wa kidijitali na hii kujifunza.

Mfumo wa hii kujifunza na bao la kidijitali imechangia pakubwa katika elimu ya wanafunzi, kwani mwanafunzi anaweza kusoma kutoka nyumbani.

Mfumo wa kidijitali na ili kujifunza umesaidia sana kwa njia ya kiteknolojia kwani mwanafunzi yeyote anaweza kusoma kutoka nyumbani.

Majukwaa ya kidijitali na ili kujifunza. Ni mifumo ya mkondoni ambayo hutoa kusimamia na kuongeza yaliyomo katika elimu na mwingiliano.

Mfumo wa kidijitali na hii kujifunza, imewawezesha wanafunzi wengi, kuwa wabunifu na hata kutekeleza majukumu yao.

Kupitia mfumo wa kidijitali na ii kujifunza, wanafunzi wanaweza kusoma kiteknolojia, kwa kutumia tarakilishi na simu pia.

Mfumo wa kidijitali na e-kujifunza imewasaidia wengi, wakubwa kwa wadogo kujifunza yale ambayo hawakuwa wanajua.

Mfumo wa kidijitali na hii kujifunza imewasaidia wanafunzi wengi, kwani haichagui wala haipangui wanafunzi.

Mfumo wa kidijitali na e-kujifunza imechangia pakubwa katika uchumi yetu kwani wanfunzi wanaweza kununuliwa kompyuta na kujifunza kiteknolojia.

Mfumo wa kidijitali na E kujifunza, imewafanya wanafunzi wengi kuwa wabunifu mno, hata kwa hali yao ama umri ya kuchanga.

Mfumo wa kidijitali na e kujifunza imewasaidia pia wanafunzi wengi kwani wanaweza kutumia simu za kisasa.

Mfumo wa kidijitali na e-kujifunza imewasaidia wanafunzi wengi kutekeleza majukumu yao kiteknolojia bila ya shida yoyote.

Mwanafunzi anasoma kutumia tarakilishi na anaweza kuwa mbunifu mno kwa kila anachosomea bila shida yoyote.

Mfumo wa kidijitali na e-kujifunza imewawezesha wanafunzi wengi kuelewa wanachofanya kwa ubunifu mno.

Mwanafunzi anaweza kutumia tarakilishi, katika umri wake changa. Hii imesaidia sana kwa kupitia mfumo wa kidigitali.

Mfumo wa kidijitali na hii kujifunza imechangia pakubwa sio tu kwa maisha ya watoto wachanga bali pia kwa watu walio na umri.

Watu wawili wametazama mbele. Mmoja ni mwanaume mwenye nywele nyeupe, amevalia macho nne, na mwingine ni mwanamke aliyesuka nywele. Amesimama kando yake akiwa amemshikilia mabegani na pia ameshikilia mkono mwingine kwenye meza.

Jukuu ya kidijitali na AI kujifunza, umesaidia katika utaalamu wa kufundisha elimu ya kisheria. Bure kabisa na kupitia mutandao kwa lugha ya kiswahili.

Viti na meza vimepangwa kwa utaratibu mno huku runinga ukiwa umeegezwa ukutani ili wanafunzi waweze kusoma vizuri.

Meza na viti vilivyopakwa rangi na vinavyopendeza mno vimepangwa darasani ili kusaidia katika elimu ya wanafunzi.

Dini pia inasaidia wanafunzi kukua kiroho. Ni mfumo ngumu wa imani, mazoea na muundo wa kijamii ambayo unahusiana na ubinadamu wa kiroho.

Wanafunzi wanaweza kusoma vitabu tofautitofauti huku viatbu hivyo vimepangwa kwa utaratibu maktabani. Hiii ni mmpjawapo ya mfumo wa elimu na miundombinu.

Maktaba limetengenezwa kwenye ubunifu mwingi huku viti na meza vikiwa vimepangwa kwa utaratibu. Huu husaidia wanafunzi katika masomo yao.

Tarakilishi, viti na meza vimepangwa kwa njia ya utaratibu mno. Hii inaweza kukuza elimu ya wanafunzi.

Ili mwanafunzi kuwa mbunifu na kukuzwa katika elimu yake, mwanafunzi anapaswa kuwa na malezi bora katika mazingira yenye utulivu.

Mfumo wa elimu na miundo mbinu imewawezesha wanafunzi kutumia tarakilishi huku wakiwa wamevalia sare kuonyesha usawa kwa wote.

Kitanda, meza na kiti zilizotengenezwa kwa ubunifu mno pia ni mojawapo ya vifaa vya elimu na miundombinu.

Jumba limetengenezwa kwa ubunifu mno huku umegawanywa katika madarasa mbalimbali. Hii ni mojawapo ya mfumo ya elimu na miundombinu.

Kitanda kilichotengezwa kwa usawa ,ikiwa na malazi bora ,kwa mazingira yaliyotulia, ni mojawapo ya mfumo wa elimu na miundombinu.

Muundo wa nyumba, ulio na vifaa vyote vya kutumia, humsaidia mwanafunzi kumkuza kiakili, na kuelewa anachosoma.

Wanafunzi hawa, wanajifunza, kutumia picha iliyo na mfano ya mtu. Hii ni mojawapo, ya vifaa vya elimu, na miundo mbinu.

Mfumo wa elimu na miundo mbinu, haihusishi kusoma vitabu pekee bali kuwa na michezo mbalimbali inayosaidia kukuza akili.

Viti vimepangwa kwa utaratibu mno ,ili wanafunzi waweze kuelewa, na kusikiza wanachofunzwa bila wasiwasi wowote.

Vitanda vimetengenezwa kwa jinsi ya kupendeza mno mwanafunzi akiwa katika mazingira haya anaweza kuelewa anacho soma.

Shule nyingi, zimeweza kununua vitabu aina aina, inayotumika shuleni, ili kuweza kukuza elimu katika kila mwanafunzi.

Meza na vifaa vingine tofauti tofauti vilivyopakwa rangi nyeupe, vingine vya samawati vimewekwa kwenye maabara kusaidia katika elimu.

Mfumo wa elimu na miundombinu, huchangia pakubwa, kwa kuwezesha wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali kukuza maadili yao.

Kitanda kimetengenezwa kwa njia inayopendeza mno. Hii itamsaidia mwanafunzi kuwa mbunifu katika elimu yake kwani yuko katika mazingira ya usawa.

Michezo za viwanjani pia huwasaidia wanafunzi wengi kwa kukuza elimu yao na kuwafanya wawe wabunifu zaidi.

Walimu wanafurahia darasani wakipata elimu inayofaa huku wakiwa wamevalia sare za shule inayoonyesha usawa kwa wote.

Vitanda hivi vimetengenezwa kwa njia inayofaa huku magodoro yametamdazwa. Vifaa vya elimu na miundombinu ni mojawapo ya vifaa kama hivi.

Tarakilishi au kompyuta inayotumika kwa kubunisha wanafunzi kiakili ni mojawapo ya vifaa muhimu vya elimu na miundombinu.

Mfumo wa elimu na miundombinu imewasaidia wanafunzi wa umri zote kwa kukuza elimu yao bila wasiwasi.

Kitanda lililoundwa vizuri kutumia mbao zinazodumu inawasaidia wanafunzi kupata malezi bora na kuwa na utulivu akilini.

Vifaa vya elimu na miundo na mbinu haihusiani tu na vifaa vinavyotumika shuleni bali michezo yanayochezwa hili kukuza masomo ya wanafunzi.

Vifaa vya burudani na miundo mbinu vinatekelezwa katika usawa ili kila mwanafunzi apate kuajibika na kupata kile kinachofunzwa bila kuwa na wasiwasi yoyote darasani.

Tarakilishi zimewekwa kwa meza, zikiwa zimefunguliwa na ziko tayari kufanya kazi. Kuna viti vimewekwa mbele yake kuonyesha. Watu wanaweza wakaketi hapo.

Watoto wa shule wamevalia nguo ya buluu waeketi kwenye viti vyekundu na viti vingine vimekunjwa kuonyesha watoto hawajakalia sehemu hiyo. Walimu wao pia wameketi karibu na wao.

Vifaa vya burudani na miundo mbinu viilivyochapishwa inasaidia kila mwanafunzi masomoni na pia kuwa na mazingira sahihi. Mwalimu naye anahakikisha kuwa kila mwanafunzi anafanya kazi yake kwa saa inayofaa.

Elimu ya sekondari huchukua kipindi cha pili cha elimu ambayo hutokea wakati wa ujana wa mwanafunzi. Mfumo huu hutofautiana na masomo ya msingi.

Elimu ya sekondari katika mifumo ya kisasa ni elimu ambao huchukua kipindi cha pili na rasmi ambayo hutokea wakati wa ujana wa mwanafunzi.

ELimu ya skondari katika mifumo ya kisasa ya elimu ulimwenguni huchukua kipindi cha pili cha elimu rasmi ambayo hutokea wakati wa ujana.

Elimu ya sekondari huchukua mfumo wa pili na huweza kukuza wanafunzi kutoka kiwango kimoja hadi kingine.

Mwanafunzi anaweza kusoma kitabu chake kwa kutumia mikono na kukuza maadili yake kupitia elimu maalum ya mahitaji.

Mwanafunzi anafuraha mno anapochezea mpira wake. Huu ni mfumo unaoonyesha elimu maalum ya mahitaji.

Mwalimu anamfunza mwanafunzi wake, kwa kutumia ishara ya mkono, hii ni mojawapo ya mfano ya elimu maalum ya mahitaji.

Wanafunzi hawa wanashida ya macho. Wametengwa ili kupewa elimu maalum ya mahitaji, na mwalimu wao mbunifu.

Mtoto anafurahia sana huku akiwa amepewa kifaa kinachomsaidia. Hii ni mfumo wa elimu maalum ya mahitaji.

Elimu maalum ya mahitaji, imewasaidia wanafunzi wengi walio na shida ya ulemavu. Kwa mfano mwanafunzi huyu, anaweza kusoma kama wengine.

Elimu maalum ya mahitaji imewasaidia wanafunzi wengi walio na shida ya ulemavu ili kupata masomo kama wanafunzi wengine.

Mwanafunzi anaweza kusoma kitabu chake, kutumia mkono kwa usaidizi wa mwalimu wake, wa elimu maalumu ya mahitaji.

Elimu maalum ya mahitaji inahusu mazoea ya kielimu na msaada iliyoundwa kwa wanafunzi ambao wana ulemavu tofauti tofauti.

Mwalimu anamfunza mwanafunzi wake kutumia elimu maalum ya mahitaji, ili aweze kuelewa na kuwa mbunifu.

Mwalimu anamfunza mwanafunzi wake kwa kutumia elimu maalum ya mahitaji ili aweze kupata elimu kama wanafunzi wengine.

Mwalimu anamfunza mwanafunzi wake kupitia vijikaratasi vidogo vidogo ili aweze kuvibainisha moja kwa moja.

Mwalimu anamfunza mwanafunzi wake huku akiwa na furaha mno kwani anaweza kuelewa anachomfunza katika elimu maalum ya mahitaji.

Mwanafunzi aliye na ulemavu anasaidiwa ili aweze kupata elimu maalum ya mahitaji kama wanafunzi wengine.

Wanafunzi walio na shida ya ulemavu, hupewa elimu maalam ya mahitaji inayowasaidia ili wasiwezwe kuwekwa kando.

Wanafunzi hawa wanacheza kwa furaha kwani pia nao wameweza kupata elimu maalum ya mahitaji.

Wanafunzi walio na ulemavu wanatumia vifaa tofauti tofauti ili kuwawezesha kubunisha elimu yao.

Mwanafunzi anasoma kutumia mkono. Mwanafunzi huyu ana ulemavu wa macho. Elimu maalum ya mahitaji imesaidia wanafunzi kama hawa.

Kutumia teknolojia za kisasa, wanafunzi walio na ulemavu pia wanaweza kupata elimu yao bila wasiwasi.

Wanafunzi walio na shida ya ulemavu wanapaswa kuzingatiwa kwa usawa ili waweze kupata elimu bora kama wengine.

Mwalimu anafurahia mno anapoona mwanafunzi wake akifanya kazi yake ya kupaka rangi bila wasiwasi wowote.

Mwanafunzi anafurahia, huku akifunzwa na mwalimu wake kutumia tarakilishi, elimu maalum ya mahitaji.

Elimu maalum ya mahitaji, huwafikia kila mmoja, wakubwa kwa wadogo na kuwawezesha kwa kuwakuza kiakili.